Hili ni duka la mavazi la wool worths .Jina wool worths limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya mlango. Kupitia kioo unaweza kuona ngou zimepangwa kwenye rafu na sanamu za kujaribia nguo zimevalishwa nguo mbalimbali. Kuna ishara inahimiza watu kupakua programu ya uaminifu. Ndani ya duka kuna mwanga mwingi na muonekano wa kisasaa

Hapa ni ndani ya duka la nguo linalo onekana kuwa linauza nguo za kike. Kuna nguo nyingi zilizo anikwa kwenye vibania. Kuna rafu za kuonyesha nguo na bidhaa zingine pembeni. Kuna aina mbalimbali za nguo za rangi nyingi tofauti. Taa za rangi tofauti zimepangwa kwenye dari. Kuna kioo kikubwa upande mmoja wa duka kinacho onyesha nguo na kuongeza nafasi.

Hili ni gari jeupe la Toyota Hiace limeegeshwa nje. Ni maarufu kwa usafiri na biashara. Rangi yake safi. Muundo wake ni wa sanduku, nafasi kubwa ndani. Mbele kuna taa, grill , nembo, kioo kikubwa. Upande una milango, magurudumu mazuri, vioo. Nyuma haionekani vizuri. Limeegeshwa karibu na jengo lenye jengo la majani. Hiace ni imara, nafasi kubwa kwa matumizi mengi kama teksi au kusafirisha bidhaa.

Hili ni gari aina ya Toyota Hearse ambalo linaonekana kuwa jeupe. Magari haya yanajulikana sana kwa matumizi mbali mbali ikiwa ni pamoja na usafiri wa umma, usafirishaji wa mizigo na hata kama magari ya abiria ya kifahari. Toyota Hearse inaweza kubeba abiri kumi na mbili hadi kumi na tano na ina nafasi kubwa ya mizigo.

Haya ni magari mawili yameegeshwa kwenye eneo la majani karibu na miti ya kijani. Magari haya yana nambari za usajili zinazoonyesha kuwa ni ya Kenya. Mlango wa magari yote uko wazi na watu wawili wamesimama karibu na gari la kijani wakiongea huku mtu mwingine akiwa amekaa ndani ya gari hilo. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje kwa vile kuna nyasi na mwangaza wa jua.

Hili ni gari aina ya Toyota Passo rangi ya nyeusi. Limeegeshwa pembeni ya barabara kwenye lami ya mawe. Gari lina milango minne, tairi nyeupe na taa za nyuma nyekundu na nyeupe. Limevaliwa nambari za usajili za Kenya ya KDQ 076T . Nyuma, kuna kituo cha mafuta cha Astrol na majengo ya biashara pembeni. Pia kuna magari mengine barabarani.

Gari hili ni jeupe aina ya basi dogo lililoegeshwa kando ya barabara. Gari lina madirisha meusi, marefu na nambari za usajili za Kenya. Pia lina alama za kiakisi za rangi nyekundu na njano nyuma, pamoja na maandishi ya kichina. Mandhari ya nyuma ina miti, nguzo za umeme na lango la mbao upande wa kushoto. Anga ni ya buluu yenye mawingu meupe.

Hapa ni soko. Kuna watu wengi wanazunguka na kufanya ununuzi. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna vibanda au meza zilizojazwa na matunda ya parachichi na bidhaa nyingine za kilimo zinazouzwa katika soko hili. Kama vile ndimu ambazo zinaonekana kwa mbali zikiwa zimepangwa kwenye kreti tofauti. Muundo wa soko unaonekana kuwa wa wazi na mkubwa wenye nguzo zinazounga mkono paa. Kuna mwanga mwingi unaoingia, labda kutoka juu.

Haya ni mikono ya mtu akitengeneza mapambo ya shanga kwa mikono. Mikono yake yanashika shanga ndogo za rangi mbalimbali na kuziunganisha kwa ustadi mkubwa. Shangaa hizi zinaweza kuwa za kioo, plastiki au mawe. Mtu huyu anatumia zana maalum kama vile nyuzi, sindano na labda hata uzi wa chuma mwembamba. Tayari kuna mapambo kadhaa yaliyokamilika amabaye anaonyesha aina tofauti za miundo na mitindo.

Ukuta umejaa picha za sanaa na mapambo. Kuna michoro mingi ya rangi tofauti na pia kuna mapambo kama vile shanga na vitu vingine vinavyoning'inia. Sanaa inaonekana kuwa ya mitindo tofauti na ukuta umejaa sanaa kiasi kwamba hakuna nafasi tupu. Hii inaweza kuwa soko la sanaa au duka ambapo wasanii huuza kazi zao.

Hili ni jengo kubwa ambalo bado linajengwa. Jengo lina rangi ya nyeupe na lina madirisha mengi yaliyowekwa. Kuna mafundi au vifaa vya ujenzi vilivyowekwa kuzunguka jengo hilo hasa kwenye upande wa mbele. Angani kuna mawingu mepesi na anga ni la buluu. Sehemu ya juu ya jengo ina tanki la maji na miundo ya chuma inayosaidia katika kazi ya ujenzi. Mandhari inaonekana safi na haki ya hewa ni ya wazi.

Hii ni nyumba ya ghorofa mbili yenye muundo wa kisasa. Nyumba ina rangi ya kijivu na ina madirisha mengi. Ina roshani yenye ukuta wa kioo. Mbele ya nyumba kuna ukuta wa mawe na waya wenye miiba juu yake. Upande wa kulia wa picha kuna ukuta mwingine mrefu wa rangi ya kijivu. Miti mirefu inaonekana nyuma ya nyumba. Anga inaonekana kuwa na mawingu.

Nyumba ni ya ghorofa moja. Inapaa la vigae na rangi ya kahawia. Ina madirisha na milango. Kuna balcony mbele. Nyumba inazungukwa na ukuta wa mawe. Juu ya ukuta kuna waya za miiba kwa ajili ya usalama. Kuna mimea na vichaka kwenye ua. Kuna nyumba nyingine inaonekana upande wa kulia. Kuna tanki la maji jeusi upande wa kushoto. Barabara mbele ya nyumba ni ya udongo.

Hapa ni ndani ya duka kubwa ya Carrefour. Kuna watu wengi wakiwa wamefanya foleni kwenye kaunta za kulipia bidhaa. Wateja wengine wanaonekana wamesimama karibu na kaunta huku wafanyakazi wa duka wakiwahudumia. Juu ya eneo la kulipia kuna ishara kubwa nyekundu yenye neno Entrance ina mshale unaowaelekeza upande mwingine, kuashiria njia ya kuingililia. Upande wa kulia wa picha kuna kibanda inayouza kahawa, iliyo na nebo Spring Valley Coffee na mifuko ya kahawa imeegemezwa karibu nayo.

Hapa ni sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo bidhaa mbalimbali za chakula zimepangwa kwenye rafu. Kuna bidhaa kama vile unga wa nafaka kwa watoto, nafaka, mbegu na vitafuno vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Bei za bidhaa zimewekwa kwenye rafu zikionyesha dhamani yake kwa wateja. Sakafu ni nyeupe, na mwangaza ni mzuri. Unaonyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi. Mtu mmoja anaonekana kwa mbali akitizama bidhaa.